Hapa kunao mama ambaye anaonekana akiendesha meli ndani ya maji. Pia amevalia shati nyekundu ambayo imeandikwa jina la nchi yetu Kenya. Anaonekana akicheza mchezo wa kucheza na meli.

Hapa kunao wachezaji ambao wanashiriki kwa riadha. Kunao watu wawili ambao wanaonekana wakiwa na ulemavu. Mwenzake anamsaidia kukimbia.

Hapa ni darasani. Humu darasani kunao madawati ambavyo vimepangwa vizuri na wanafunzi. Pia kwenye meza kuna karatasi za mitihani ambazo zimepangwa juu ya meza.

Hili ni karatasi ambayo inasaidia wanafunzi kujua jinsi ya kutumia vitu ambavyo kama karatasi kwa kufanyia kazi zingine baada ya kuitumia.

Hapa kunao wachezaji ambao wanacheza mpira wa futboli .Watu hawa wanaonekana kuwa na ulemavu wa kutembea .Ata ilhali wanaulemavu wanaonekana wanatalanta nzuri ya kucheza mpira.

Hili ni darasa la wanafunzi wa chekechea, kwa sababu huku juu Kuna alfabeti ambazo Bado wanafunza, Tena hapa chini kunao majina ya miezi kwa mwaka, pia wanaonyeshwa jinsi ya kuandika herufi kubwa na ndogo.

Hawa ni wachezaji ambao wanashiriki katika riadha. Huku chini kuna mmoja ambaye amelala chini. Anaonekana kuwa na uchovu mwingi sana, labda amemaliza kukimbia hivi punde. Pia kuna mwenzake ambao, ambaye wanatoka mahali moja, wanaonekana kumtia nguvu huyu ambaye amelala chini.

Hapa ni darasani. Darasani humu kuna meza. Tena juu ya meza kunao tarakilishi ambayo imeegeshwa hapa. Pia huko kuna nyuma ya tarakilishi kuna dirisha. Hii ni tarakilishi ambayo inatumiwa na wanafunzi ili waweze kujua mengi kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Tena somo la tarakilishi linafunzwa shuleni siku hizi.

Hapa ni michezoni, na hapa kuna mtu mmoja wa kiume ambaye anaonekana akishiriki uchezaji wa baiskeli. Mtu huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa miguu ingawa ana talanta ya kuweza kuendesha baiskeli na kuweza kuwa mshindi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu ,watu hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji ilhali watu hawa wana ulemavu, wanaweza kucheza ,hapa katikati wao kuna gavana aliyekuwa gavana wa Mombasa Mike Sonko ,tena hapa nyuma kuna makochi wa watu hawa ambao wanawafunza.

Huyu ni mchezaji wa kike, anaonekana kuwa amebeba karatasi ambayo inaonyesha kuwa yeye ni mshindi wa kwenda kushiriki kwenye nchi ya Pare. Ingawa mwana Kenya huyu anaonekana kuwa na ulemavu ana talanta ya kucheza pia.

Hapa ni shuleni, shuleni humu kuna karatasi ambaye imewekwa hapa hili kionyesha kuwa njia ya kuenda ofisini, pia hapa ni shule ya upili, wanafunzi wanaokana kuwa wako mahali ambapo hewa ni safi hii usaidia wanafunzi kuwa na masomo bora kwenye maisha yao.

Hapa ni shuleni, na shuleni kuna ratiba inafaa kufwatwa. Hapa kuna mlango ambayo imeadikwa kuwa wanafunzi kawaruhusiwi kupita hapa. Wanafunzi wanapazwa kufuata maagizo kama haya ili waweze kuwa na masomo bora.

Hiki ni kitabu cha Kiingereza. Kimeandikwa Haydn Richards. Pia kitabu hiki ni cha kidato cha pili kwenye shule ya junior secondary . Hii ni somo la Kiingereza. Kitabu hiki kimechorewa maua na mti ambayo imezaa maua hii. Tena hapa kunaonekana nyuki ambazo zimechorwa.

Hapa ni kundi la wakimbiaji, wakimbiaji hawa ni wa nchi yetu kenya. Wanaonekana wakifanya mazoezi tena huko nyuma kuna watu ambao wanawafuata labda ni makochi wao pia huko kando kuna watu ambao wanacheza michezo tofauti na riadha.

Hapa ni shuleni. Na shuleni humu kunaonekana mlango wa darasa. Pia shule humu kumetumiwa mawe kujengwa. Darasa hili linaonekana kuwa hapa juu imewekwa karatasi ambayo inaonyesha kuwa hapa ni darasa gani. Tena mlango imepakwa kwa rangi nyekundu.

Humu ni shuleni, shuleni humu, kumepangwa madarasa vizuri kama inavyofaa, tena hapa mbele kwenye madarasa haya kuna maua mabazo zimekatwa na utaratibu mzuri ili kurembesha uwanja wa shule, pia nyasi zimekatwa kwa utaratibu mzuri ili wamafunzi waweze kupata mahali safi pa kusoma.

Hapa ni darasani na darasani humu kuna shelfu . Shelfu hizi wanafunzi wanatumia kuziweka vitabu. Pia kunao shelfu ambazo zina nambari. Hii husaidia wanafunzi kujua shelfu zao ambazo wanatumia kuziweka vitabu vyao ili kutunza usafi darasani. Sakafuni mwa darasa unaonekana kuwa ni safi na hakuna takataka.

Hapa ni shuleni, shuleni humu ina jengo ambalo nila ghorofa moja. Pia humu shuleni imejengwa vizuri tena ni mjengo wa kifahari. Hapa mbele ya shule kuna maua ambazo zimekatwa vizuri na kutolewa madudu vizuri. Nyasi umekatwa Kwa utaratibu vizuri.

Hapa kuna mtu ambaye anashiriki mashindano ya kupiga maji. Hapa kila mtu anawekewa mahali ambapo wanaweza wakapiga maji bila kusumbana na watu wengine. Mama huyu anaonekana kuwa ameibuka mshindi baada ya kuwa kupiga maji vizuri.

Hapa ni darasani mwa wanafunzi wa chekechea, hapa kwenye ukuta kunayo majina ya masiku kwa wiki, hii inasaidia wanafunzi wa chekechea kujua kuhesabu tarehe na pia siku na miezi kwa mwaka.

Hapa ni mchezoni. Tena watu hawa ambao wanacheza wanaonekana kuwa ni watu ambao wana ulemavu. Hata ingawa wana ulemavu wanaweza kutumia talenta yao ili waweze kuzheza na kujipatia kipato cha siku. Watu kama hawa wanafaa kushukulikiwa na serikali kwa kuwa nambari moja.

Hapa ni darasani. Darasani humu inaonekana kuwa hapa ni darasa ya wanafunzi wa chekechea. Hapa kwenye ubao kuna alfabeti ambazo hufunzwa sana sana kwa watoto wa chekechea ili waweze kujua mambo mengi hapo mbeleni na kujua kusoma.

Hapa ni darasani, darasani humu kunaonekana kuwa sakafu imetengenezwa vizuri na vitu vya kiteknolojia ya kisasa. Hapa kuna pahali ambapo wanafunzi wanaziweka vitu kama duster na ruler ili mwalimu aweze kufikia wakati anafundisha darasani.

Hapa ni shuleni , shuleni humu kuna vifaa vingi ambavyo vinatumiwa na wanafunzi kucheza, pia huku kuna mchengo mzuri ya kuchezewa na watoto wa shule, hii usaidia wanafunzi mujenga akili na kufanya akili iwe salama na kueza kuelewa vitu ambavyo anafunzwa darasani.

Hapa ni shuleni na hapa ni darasa ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kutumia tarakilishi. Hapa kwenye darasa kuna matarakilishi mengi ambazo husaidia wanafunzi kujifunza na kuelewa mengi kuhusu tarakilishi haya.

Hapa ni darsani mwa wanafunzi pia hii ni darasa ambayo wanafunzi wanaweza wakaenda wakajifunza kuhusu tarakilishi na jinsi ya kuitumia. Hii husaidia wanafunzi kujua mengi kuhusu kiteknolojia ya kisasa na kurahisisha kazi yao humu shuleni.

Hiki ni kitabu ambacho watoto wa chekechea wanatumia sanasana. Kitabu hiki kimechorwa watoto ambao wamenyosha mikono yao juu. Tena Kuna mikono ambayo inaandika kitabu, juu ya kitabu hiki.

Hapa kuna karatasi ambayo inaonyesha kuwa misitu ni maisha yetu ya baadaye. Pia hapa kwenye karatasi hizi kuna maneno ambazo zimeandikwa jinsi ya kutunza misitu yetu na umuhimu wa misitu tena jinsi watu wanavyoweza kupanda miti kila wakati. Hii inasaidia watu kuchunga na kutunza misitu.